Hapa ni chumba cha wanyama. Wanyama hawa ni ng'ombe ambao ni wawili. Wanyama hawa wamefugwa miguu na kuekwa mashine ya kisasa ya kukamulia ng'ombe. Mashine hii hutumia stima kukama. Pia inasaidia kwa haraka.

Katika nyumba hii kuna ng'ombe wengi sana, ng'ombe hawa wamelisha chakula Kuna chakula aina mbili. Hawa ng'ombe ni wale ng'ombe wa kutoa maziwa mingi. Baada ya kula wanaPewa maji Kisha wanalala na baadaye kukamuluwa.

Katika shamba hili ni shamba la migomba. Kuna mtu ambaye anafanya utafiti jinsi migomba inavyokuwa. Migomba hustawi kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha. Pia wakati inapandwa wanachimba shimo kirefu, wanaweka mbolea kisha wananyunyizia maji juu.

Kuna ndizi mbili mezani ndizi haya yameiva sana hadi yakapasuka, ndizi kama hii huwa matamu sana kwa sababu inakuwa imeiva vizuri, ndizi husaidia kuongeza uzani wa mwili.

Hii ni ndizi aina ya matoke, matoke hutumika kupika aina mingi ya chakula. Inaongezwa kwenye nyama, kwenye viazi, pia unaweza weka kwenye chakula ya mtoto. Ina madini inayosaidia mtoto kupata afya njema na kukua kwa haraka.

Hapa ni chumba cha wanyama pia kuna mashine ya kukamulia ng'ombe ambayo inasaidia mkulima kurahisisha kazi. Hii mashine unatumia stima kukama ng'ombe.Ng'ombe hawa wanatoa maziwa mengi sana. Pia huku ni kusafi sana.

Huyu ni muhudumu wa maziwa, anaenda kwenye shamba ya wakulima kununua maziwa kisha anakuja kuyakusanya kwenye mtungi moja kisha awauzie wateja wengine na haunde maziwa haina ya mala.

Hili ni shamba la mgomba wa ndizi, katika shamba hii kuna mgomba mkubwa ambao umejaa ndizi, ili mgomba wa ndizi istawi lazima ikue na rotupa, ya juu, na pia kukuwe na maji ya kutosha.

Hapa ni soko la ndizi, ndizi haya kuna aina mbili ya matoke na ndizi ya kula. Ndizi haya huchukuliwa kisha mtu anaenda kuivisha, mengine anapika na anakula na aina nyingine ya chakula.

Huyu ni mkulima anakamua ng'ombe yake, amefunga mguu wa ng'ombe ili asipige teke maziwa, mkulima huyu ako na ng'ombe wengi sana, ambao anawakama mmoja baada ya mwingine .

Hawa ni ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wameekewa majina yao kwenye masikio, ili wajulikane kulingana na majina yao. Ng'ombe hawa wamelishwa nyasi ya kukata. Pia kuna chumba chao cha kulala na kukamuliwa.